Hapa tunaona kuna majengo hapo kuna korido ambayo watu wanapitia. Inaonekana kama inaweza kuwa shule. Kama si shule yaweza kuwa ni hospitali hivi, lakini ni majengo mkubwa.

Hiki ni kitabu cha shule cha gredi ya saba, kitabu cha sayansi na kompyuta ambacho wanafunzi wanasomea wanafunzi wa gredi ya saba, kwenye hicho kitabu kuna picha imechorwa , picha tofauti tofauti zinaonekana.